Mchanga mwenye nywele ndefu za rangi ya dhahabu ameketi kwenye kiti cheusi chenye mgongo mrefu akitumia kompyuta ndogo. Amevalia sweta nyeupe isiyo na shingo na anaonekana kujishughulisha na kile anachokifanya kwenye kompyuta yake.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati akitazama chini kwa uangalifu huku akiandika. Anaonekana akizingatia kazi yake ya shule akiwa na mkono wake mmoja akitegemea kichwa. Kando yake kuna rundo la vitabu na karatasi za noti zenye rangi mbalimbali.

Msichana ameketi mbele ya kompyuta ndogo akiwa amejikita katika kujifunza mtandaoni. Skrini ya kompyuta ina maneno e-learning na picha ya balbu ya mwanga ikionyesha dhana ya kujifunza kidijitali.

Watu watatu wanawake wawili na mwanaume mmoja wamekaa pamoja wakifanya kazi au kusoma wakiwa na vitabu na vifaa vya kidijitali. Wawili wa mbele wanawake wanaonekana wakishirikiana huku mwanamke wa kushoto akishikilia kompyuta ya kibao na kutabasamu.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa rasta ndefu, akiwa amejikita katika kazi ya shule. Ameketi kwenye meza na anaonekana akiandika au kuchora kwenye kitabu chake, huku kiganja chake kikining'inia juu ya karatasi.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akitumia teknologia kujifunza. Kompyuta nyingine zimepangwa kwa safu, zikionyesha darasa la kisasa la kompyuta. Mwanafunzi anatupa jicho kuelekea camera.

Mtu anafanya kazi ya teknolojia ya kisasa, akiwa na kompyuta mpakato na kompyuta kibao iliyo na kalamu mahiri. Grafu na chati mbalimbali zinaelea mbele, zikionyesha uchambuzi wa data na taarifa tata.

Milinganisho kati ya E-LEARNING na CLASSROOM, kujifunza darasani kwa kutumia picha na maandishi. Upande wa kushoto E-LEARNING inaonyeshwa kama njia inayoweza kukamilika popote na kwa kasi yako mwenyewe. Na gharama za ziada kupunguzwa.

Hapa kuna skrini ya kompyuta inayotumika kwa madarasa ya mtandaoni ikiwa na mwalimu anayefundisha somo la hisabati. Mfumo huu unaonyesha uwezekano wa kujifunza kwa mbali ambapo wanafunzi wanaweza kufikia masomo popote walipo.

Mfumo wa elimu mtandaoni e-learning unalinganishwa na elimu ya darasani. Upande wa e-learning inaelezwa kuwa masomo yanaweza kukamilika popote na kwa kasi yako mwenyewe na gharama za ziada kama vile usafiri na malazi hupunguzwa.

Elimu ya kisasa inawakilishwa kupitia vifaa mbali mbali vya kiteknolojia, vikiwemo kompyuta za mezani, simu mahiri na kompyuta za mkononi. Vitabu na vyeti vinaonekana vikielea.

Mwanaume ameketi kwenye meza ya mbao akiwa amevaa suti ya rangi ya dhahabu nyepesi na miwani, akitumia kompyuta ndogo. Amevaa vipokea sauti vyeupe masikioni, akionyesha kua anasikiliza sauti au anafanya mkutano mtandaoni.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zenye miundo mingi akiwa ameketi mbele ya kompyuta na kitabu, anaonekana akipunga mkono na tabasamu labda akishiriki katika somo la mtandaoni.

Wanafunzi watatu wamekusanyika karibu na meza wakionekana kushirikiana katika kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja. Msichana mmoja mwenye nywele ndefu za kahawia ameshika kifaa kinachofanana na kompyuta kibao, na anatabasamu huku akiangalia.

Mwanaume kijana ameketi kwenye meza ya nje akiitazama kompyuta yake kwa umakini. Amevalia miwani na shati la kijivu na simu yake imewekwa kando yake. Kitabu kikubwa kimefunguliwa karibu na kompyuta, kikiashiria anafanya utafiti au anajifunza.

Mwanafunzi akitumia kompyuta mkononi huku neno E-LEARNING likionekana wazi kwenye skrini. Mkono mmoja unatumia kibodi wakati mkono mwingine unashika penseli kuashiria kuwa mwanafunzi anachukuwa maelezo au anafanya kazi.

Watoto watatu wakiwa wamekusanyika karibu na kifaa kidogo chenye mwangaza ambacho kinaonekana kuwa simu ya mkononi au kompyuta ndogo. Mmoja wa watoto anaonekana kushika kifaa hicho huku wengine wakizingatia kwa makini.

Skrini ya kompyuta pajani imeongeza neno E-Learning likiwa katikati, likionyesha dhana ya masomo ya kidijitali. Kompyuta hii imewekwa juu ya meza ya mbao ikionyesha mazingira ya kawaida ya kujifunzia.

Mwanafunzi anashiriki katika darasa la mtandaoni akiwa ameketi mbele ya kompyuta yake mpakato. Kwenye skirini ya kompyuta mwalimu anaonekana akimfundisha labda akitumia ubao mweupe au chati kuelezea masomo.

Mwanamume anagusa skrini pepe ambapo kuna maneno muhimu yanayohusiana na teknolojia na elimu. Kidole chake kimeelekezwa kwenye kipengele cha E-learning ambacho kimeangaziwa kikiwa na ikoni ya kitabu.

Mwanamme mmoja mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu na mewani ameketi ndani ya treni akionekana akijishughulisha na kazi au masomo yake. Amevaa shati la mikono mirefu la rangi nyepesi na amevaa vipokea sauti vyeupe maskioni.

Rafu nyingi zilizojazwa na vitabu zikipangwa kwa safu ndefu ndani ya maktaba. Vitabu vya aina mbalimbali na rangi tofauti vinajaza rafu likiashiria utajiri wa maarifa.

Watoto kataa wancheza tenisi kwenye uwanja wa bluu huku wengine wakiwa wamesimama karibu na wavu, baadhi ya mipira imetawanyika uwanjani ukionyesha mchezo unaoendelea. Nyuma ya uwanja kuna eneo la michezo la watoto lenye vifaa mbali mbali vya kuchezea.

Rafu kubwa za vitabu zimejaa vitabu vingi zikiunda ukuta mzima wa maktaba au chumba cha kusomea. Wanafunzi au wasomaji wawili wameonekana wamekaa kwenye meza wakisoma au kufanya kazi zao za ziada.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanashiriki katika mchezo mkali ndani ya uwanja. Mchezaji mmoja yuko hewani akijaribu kufunga kikapu, huku wengine wakimuunga, wakijiandaa kutetea au kushambulia.

Ukumbi mkubwa wa mkutano au mihadhara inajitokeza, ikiwa na viti vingi vya bluu vilivyopangwa kwa safu nadhifu. Kila kiti kinaonekana kuwa na mto wa kustarehesha.

Maabara safi na iliyopangwa vizuri inajitokeza ikiwa na meza ndefu za kazi zilizopangwa kwa safu. Kila kituo cha kazi kina sinki na bomba la maji, pamoja na vifaa vya majaribio yaliyosimama.

Maktaba ya simu iliyopangwa ndani ya gari kubwa au basi yenye rafu ndefu zilizo jazwa vitabu. Vitabu vya aina mbali mbali vikiwa na rangi tofauti za migongo. Zimepangwa vizuri kwenye rafu nyingi.

Eneo hili linawakilisha dhana ya masomo ya mtandaoni kwa njia ya kisasa na ya kidijitali. Neno e- learning linaonekana wazi katikati likizungukwa na ikoni mbali mbali zinazo wakilisha vipengele tofauti vya kujifunzia kidijitali.

Chumba chenye nafasi kubwa kilichopangwa kama maktaba au sehemu ya kusomea ,chenye meza na viti vingi baadhi ya watu wamekaa kwenye meza wakisoma au wakifanya kazi ,huku wengine wakitembea kwenye nafasi hiyo.

Chumba cha darasa kisicho na watu kikiwa na viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kila kiti kina meza ndogo iliyounganishwa ikionyesha kuwa ni mahali pa wanafunzi kujifunza. Dirisha kubwa linaonekana kando ya ukuta, likiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba.

Chumba hiki kina vitanda viwili vikubwa vya kulala, kimoja kikiwa kitanda kimoja cha kawaida na kingine kikiwa kitanda cha ghorofa. Vitanda vyote vimetengenezwa kwa chuma na mbao.

Darasa lililojaa wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare za buluu na nyeupe wakiwa wamejikita kwenye meza zao . Inaonekana ni chumba cha mtihani au darasa la kawaida ambapo wanafunzi wanazingatia shughuli zao.

Lango kubwa la chuo kikuu cha Kenyatta likiwa na muundo wa kisasa na rangi za buluu na nyeupe. Jina la chuo Kenyatta university limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya lango.

Uwanja huu wa mihadhara umejaa wanafunzi na wahudhuriaji . Wameketi kwenye viti vya ngozi vyeusi vilivyopangwa kwa safu . Wengi wao wamejikita kwenye mada inayojadiliwa.

Darasa la shule la chekechea au shule ya msingi. Kuna meza na viti vidogo vya rangi mbalimbali kama vile kijani, bluu, nyekundu. Madirisha marefu yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Ukumbi mkubwa wa michezo au sinema unaonekana ukiwa tupu na viti vingine vikiwa vimepangwa kwa safu. Jukwaa la michezo liko mbele likiwa na pazia jekundu lililofungwa likisubiri onyesho kuanza.

Hapa kuna chumba cha madarasa yenye meza nyingi ndefu na viti vilivyopangwa kwa utaratibu tayari kwa ajili ya wanafunzi. Meza hizo zina rangi ya kijivu isiyokolea na viti vina rangi mbalimbali kama vile nyeusi, kijani na nyekundu.

Mabwawa mawili ya kuogelea yaliyojaa maji safi ya blue yakialika wageni kufurahia starehe. Karibu na mabwawa hayo, kumepangwa viti vingi vya rangi ya chungwa vikitoa nafasi za kutosha za kupumzika na kukanga jua.

Kiti cha rangi ya bluu chenye meza ndogo ya kukunja kimekaa kwenye sakafu ya mbao. Meza hiyo imewekwa upande wa kushoto wa kiti, ikiwa tayari kutumika kwa kuandika au kuweka vitu.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kikiwa na magodoro na mito ya bluu. Kila kitanda kimefunikwa kwa shuka safi. Kikionyesha u tayari wa kulala. Viatu vya chumbani vya bluu vimewekwa chini ya vitanda.

Mabweni yenye vitanda vingi vya gorofa vilivyotengenezwa kwa chuma, likiwa na magondoro mekundu na meupe yaliotandikwa. Baadhi ya nguo zilizotundikwa kwenye vitanda zikionyesha kuwa mabweni hayo yanatumika.

Ndani ya maktaba au chumba cha kusomea, chenye meza na viti vingi. Meza zimetenganishwa na vizuizi vya mbao, zikitoa nafasi za faragaa kwa wasomaji. Kuta zimepakwa rangi ya bluu na kuna mapazia ya bluu kwenye madirisha.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja kilichotandikwa shuka na blanketi lenye miraba ya buluu na nyeusi. Pembeni ya kitanda kuna meza ndogo ya kusomea au kufanyia kazi ikiwa na kiti kimoja cha plastiki.

Kundi kubwa la watoto wa shule wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya bluu na njano wamesimama mbele ya basi kubwa la shule. Basi hilo ni la rangi ya njano na lina maandishi, thika road christian school primary, kwa herufi kubwa nyeusi.

Wanaume kadhaa wamejipamga kwenye laini ya chakula cha kujihudumia, Kila mmoja akijaza sahani yake, mwanaume aliye mbele kabisa amevaa kofia nyeusi na fulana nyeusi akionekana akijihudumia kutoka kwenye tray ilivyo jaa vitu inavyo fanana na viazi vitamu au viazi vishuma

kundi la watu wazima wamekaa kwenye meza ndefu wakishiriki katika mkutano au mwasha. Mbele ya Meza kuna kitambaa jeupe kilichopamwa kwa kitambaa cha mraba chenye rangi nyekundu na kijani. Wanaume wawili wamekaa upande wa kushoto huku moja akiwa amevaa shati lenye maua na mwingine suti nyeupe.

Mwalimu na watoto wawili, wanashiriki, katika shughuli ya kujifunza, wote wakiwa wamejielekeza kwenye meza, mtoto mmoja anaonekana kuwa na ulemavu, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akichangamana, kikamilifu na wenzake.

Mikono miwili ya mtoto inaonekana ikigusa karatasi nyeupe yenye alama za braille .Vidole vimeelekezwa kwenye mistari ya nukta zilizoinuka. Zikiashiria usomaji wa braille .Mtoto amevaa koti la rangi ya machungwa.

Mwanamke akimtazama msichana anaye fanya kazi ya kuandika au kuchora kwenye karatasi. Msichana huyo ana ulemavu wa down syndrome na amevaa miwani. Mwanamke huyo anaonekana akimsaidia au kumfundisha msichana huyo.

Kundi la wavulana wanne, wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya bluu na nyeupe. Wamesimama kwa pamoja na mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wavulana watatu wamesimama wakiwa wana tabasamu huku yule aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na tabasamu pana.

Mwanamke aliyekaa kando akiwa amevaa vifaa vya sauti visivyo na waya masikioni akitumia simu yake. Anaonekana akisoma au kuandika kitu kwenye simu yake huku kukiwa na rundo ya penseli na vikombe vya kahawia mezani.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa kwenye meza ya kijani kibichi wakionekana kujihusisha na mchezo au shughuli ya kujifunza. Mwanamke anatabasamu kubwa usoni mwake akimwagalia mtoto. Mtoto ameshika vizuizi vidogo vya mbao.

Kikundi cha watoto wadogo wakiwa wamekaa kwenye viti vidogo vya mbao vilivyopangwa katika duara wakiisikiliza walimu wao. Walimu wawili wanaonekana wakiongea na watoto wakitumia vitabu vya hadithi na vifaa vya kufundishia.

Mwanamke na msichana mdogo wamekaa kwenye jukwaa la kuchezea la nje. Wote wawili wanaonekana wakishiriki katika ishara za mikono au lugha ya ishara. Mwanamke amevaa miwani na skafu ya rangi tofauti huku msichana akiwa amevaa shati jeupe na sketi ya kijani.

Mwanamke na msichana mdogo wanashirikiana kucheza mchezo wa kujenga wakiwa wamejielekeza kwenye meza. Msichana huyo anaonekana akijishughulisha na kupanga vipande vya rangi mbalimbali akionyesha umakini na hamasa.

Mwanamke na kijana wamejikita kwenye kompyuta ndogo. Wakionekana kushirikiana katika kazi fulani. Mwanamke ameelekeza macho yake kwenye skirini na anaonekana kuelekeza au kueleza kitu kwa kijana.

Watoto wanne wenye furaha wamesimama mbele ya ukuta wa kijivu wakiwa wamevaa fulana nyeupe zilizopakwa rangi nyingi. Kila mmoja wao anaonyesha mikono yao iliopakwa rangi tofauti wakionyesha uumbaji wao wa kisanii.

Kikundi cha vijana wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakisoma vitabu kwa pamoja. Kila mmoja anaonekana akishiriki kikamilifu huku mwingine akishikilia kitabu kikubwa cha bluu.

Mwanaume amesimama karibu na mwanafunzi wa kike mwenye ulemavu wa Down syndrome akimsaidia kujifunza kuandika kwenye daftari la blue . Mwanaume huyo anaonekana akimwelekeza kwa upole na tabasamu usoni mwake.

Kijana ameketi mgongoni mwake akiangalia kompyuta ndogo iliyo mbele yake kwenye meza nyeupe. Amevalia fulana ya njano na anaonekana kuwa na kifaa kidogo cha kusaidia kusikia masikioni mwake. Kompyuta ndogo inaonyesha video au mkutano mtandaoni.

Mwalimu mwanamume anajitahidi kumfundisha mwanafunzi wake akimsaidia kusoma kitabu . Mwanafunzi huyo anaonekana kuwa na mahitaji maalum akiwa amevaa miwani na kifaa shingoni lakini anazingatia maelekezo ya mwalimu.

Mke na mtoto mdogo wamekaa kwenye, sakafu ya mbao. Wakionekana kushirikiana katika shughuli fulani. Mwanamke huyo, mwenye nywele ndefu nyeusi zilizofungwa mkia, amelala kifudifudi akimwangalia mtoto.

Msichana, akitumia lugha ya ishara mbele ya kompyuta ndogo, akitabasamu na kuelekeza kidole gumba juu. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa vitabu vikionyesha mazingira ya maktaba.

Wanafunzi wawili, mmoja akiwa na matatizo ya kuona wakijifunza kwa kutumia vitabu vya breili. Msichana huyo anaonekana akipitisha vidole vyake kwenye maandishi yaliyoinuka akifuatilia herufi za breili kwa umakini.

Msichana na mwalimu wao wakiwa wameketi kwenye dawati darasani. Msichana anaonekana akiandika kwenye mashine ya braille huku mwalimu wake akimuangalia kwa uangalifu. Mashine ya braille ni kifaa maalum kinachotumika na watu matatizo ya kuona, kuandika na kusoma.